Ng'ombe wamo zizini ni kama mkulima huyu ni mkulima ambaye anashiriki katika kilimo biashara. Ng'ombe wamo zizini wameweza kukula nyasi na kuna wengine wale ambao wameweza kupumzika pale wengine wameweza kusimama pale kumaanisha kuwa katika hali hii ng'ombe wote ambao wako pale wameweza kushiba na kule wameweza kutulia pale zizini.